Dawa hii ni dawa ambayo unaweza kutumia wakati mtu anahisi ako mgonjwa, ama afya yake iko. Dawa hii unaweza kumeza ili uweza kuwa na kupata nafuu.

Mtoto anapata dawa kupitia kwa mdomo na dawa hii inaweza kusaidia mtoto huyu ili aweze kutoshikwa na magonjwa kama ya Polio na magonjwa mengine mabaya.

Kwenye ofisi unaweza kupiga dawa na dawa hii inaeweza kusaidia vidudu visiweze kutembea kwenye ofisi na mahali kama jikoni .Dawa hii inasaidia kuua madudu kama mende na dudu zingine ilizisiweze kuleta madhara mengi katika nyumba.

Choo hizi, ni choo ambayo, serikali ya Kenya, imeweza kujenga, ili, kusaidia watu ambao wanasafiri katika njiani, ili waweze kujisaidia katika, choo hizi.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda hospitalini. Na kuna daktari ambayo anamuona mtoto huyu kama ako katika hali nzuri.

Katika eneo hili kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea na mafuriko haya yameweza kuleta hasara na hasara hii watu wameweza kutofaidika, vitu za watu zimeweza kupotea.

Kwenye shamba kuna mazao na pia kuna mimea ambayo imepandwa katika shamba na mimea hii inaweza kupigwa dawa ili kuzuiliaa kupatwa na magonjwa yanayoleta madhara kwenye shamba na mimea hii.

Dawa hii ya capsules ni dawa ambayo inaweza kutumiwa wakati mtu anahisi vibaya ama ako mgonjwa anaweza kutumia dawa hii ili iweze kuleta nafuu kwenye mwili wake.

Kwenye hospitalini unaweza kupata daktari na anayetibiwa , daktari anaweza kutibu mgonjwa huyu ambaye anaweza kulazwa kwenye kitanda.

Mama huyu anaweza kupata chanjo kwenye hospitalini na chanjo hii inaweza kumsaidia kutopatwa na magonjwa. Magonjwa haya ni magonjwa kama ya korona na chanjo hii inaweza kumsaidia ili asiweze kupatwa na virusi hivi.

Watu hawa wanaomba msaada, kwa kuwa kuna watu wengi ambao wamekufa na magonjwa na magonjwa haya ni magonjwa kama ya corona. Wanaomba serikali kuitengeneza dawa hiyo ambayo inapunguza maradhi hiyo ya corona.

Mkoko ni dawa ambayo iko kwa besheni ndogo. Hiyo ambayo huweza kuweka dawa kwenye hali nzuri ili dawa inapotumika inaweza kutumika na iwe kwenye hali nzuri.

Tangi hizi ni tangi ambazo zinaweza kuwekwa maji ili wakati unaukame unaweza kusaidia kwa kwa ukosefu wa maji na kutumiwa kwa watu ambao wako eneo hilo.

Askari, chifu na mtu ambaye anaweza kukamatwa baada ya kupatwa na vitu ambavyo havistahili. Kuna picha zinachukuliwa na vitu hivi ambavyo vimeweza kupatikana mtu huyu akiwa amefunga na vikaratasi ambavyo vimeandikwa.

Dawa hizi ni dawa ambazo watu pia wanaweza tumia kwa kuwa dawa hizi zinaongeza nguvu wakati mtu alikuwa amegonjeka anaweza kutumia dawa hizi za nodric na pia zinaweza kumsaidia kuleta nafuu kwa mwili wake.

Matumizi ya dawa inamanufaa katika mwili wa mtu kwa kuwa mtu anapo ngojeka kitu ambapo wanafaa kufanya nikumeza dawa iliiweze kumsaidia kupata nafuu.

Kuna mafuriko ambayo imefanyika katika eneo hili. Watu wameeza kuadhirika na magari yanaweza kupita katika maji haya ya mafuriko na pia watu wanapanda magari hizi kwa kuwa hakuna mahali wanapita kutokea na mafuriko haya.

Daktari anatibu mtu huyu ambaye amelazwa kwenye kitanda anaona kama jino lake linafaa kuoshwa ama jino lake linafaa kung'olewa.

Katika eneo hili, kuna ukame ambao umeweza kutokea na kuna maji ambayo watu wanaenda kutafuta kwenye mitoni, ili kuweza kutumia kwa matumizi yao ya nyumbani, na pia wanaweza kukunywa maji hii.

Chanjo ni kitu cha muhimu katika binadamu, kwa kuwa sindano na dawa kwenye chupa inaweza kutumiwa kuwachanjo watoto, ili wasiweze kupatwa na magonjwa yanayowashika wakiwa wadogo.

Kuna mafuriko katika eneo hili kwa kuwa watu wameweza kupoteza vitu vyao na pia wameweza kuadhirika kwa mafuriko haya ambayo yameweza kutokea katika eneo hili.

Kuna vifaa ambavyo vimetengezwa na vifaa hivi vinatumika kutengeza maziwa na pia wakati kuna sherehe inatumiwa kusherehekea na kuvaliwa pia.

Katika eneo hili kuna ukame, na kuna wanyama ambao wameeza kuanguka na kufa, kwa kuwa wamekosa chakula cha kukula, na pia kuna maji ambazo wanaweza kukunywa, ili wasaidie kwa afya yao.

Dawa hizi za supra max ni dawa ambayo inatumiwa wakati mtu anaumwa na kichwa. Dawa hizi zinaweza kumsaidia kutuliza uchungu pale

Vidudu hivi, ni vidudu ambavyo vitaweza kuaribu mimea, ambayo imeweza kupandwa, kwa mashamba, na jinsi ya kuweza kuzuia vidudu hivi, ni ku piga, dawa kwenye mimea ambayo iko shambani.

Vifaa hivi vinatumiwa katika sherehe na vifaa hivi vimechongwa ili kuleta shepu tofautitofauti ili kukiwa na sherehe vitu hivi vinatumiwa kwa sherehe kuburudisha na kubambisha kila mtu.

Kuna chanjo ambayo mtu huyu anaweza kuchanjwa katika mkono wake wa kushoto ili aweze kumsaidia asipatikane na magonjwa ambazo inaweza kumwambukiza.

Daktari anaweza kutibu mkono wa mtoto, ambaye aliweza kuchomeka na ngozi yake iliweza kutokana, daktari anaweza kumpa dawa na kumtibu ili aweze kupona.

Mtu huyu anafuatilia usafi kwa kuwa anaweza kuosha mikono yake iwe safi na kuweza kukausha katika machine hiyo unapoweka mkono wako unaweza kutoa maji kwenye mkono, pia inamanufaa katika mtu kwa kuwa anaweza kuambukiswa na magomjwa.

Mtu huyu amelazwa katika kitanda na daktari anaweza kuona jino lake ama meno lake kama linauma ama linaweza kung'olewa.

Eneo hili ni eneo ambayo kuna ukame na eneo hii pia kuna shida ya maji na ng'ombe zinaweza kufa kwa kuwa haziwezi kupata chakula na pia kupata maji, hii inasababishwa na kutopandwa kwa miti.

Kuna mtu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda cha hospitali na anendelea na matibabu huku mtu huyu analishwa kupitia kwenye mdomo kutumia vifaa ambavyo vimewekwa kwenye mdomo. Mtu huyu anapata matibabu wa daktari hospitalini.

Sindano na dawa ni kitu ambacho unaweza kutumia kutibu mtu wakati mtu anakua mgonjwa na sindano inatumiwa kutoa dawa kwenye chupa ya dawa. Ili ukitoa dawa kwenye chupa hiyo unaweza kudunga mtu ambaye alikua mgonjwa.

Kuna mafuriko ambayo imetokea katika eneo hili. Na mafuriko yameweza kusababisha hasara. Na hasara hii imekuwa hasara kwa kuwa watu wameweza kupoteza vitu zao na pia wanyama wameweza kubebwa na maji.

Kuna mgonjwa ambaye amelazwa katika hospitali na amelazwa kwenye wodi na ako kwa matibabu na daktari anaweza kumtazama huyu mgonjwa kuwa ako kwa hali nzuri na pia anaweza kusaidika kupewa dawa na vitu vinginevyo.

Watoto hawa ni watoto wadogo ambao wanacheza na mikono zao zinaonekana zikiwa chafu. Hii ina ishara kuwa watoto hawa walikuwa na mchezo wa kushika mchanga.

Daktari huyu anaweza kuvaa barakoa ili kuzuia magonjwa ili isiweze kumpata na pia anamsaidia mwanamke mmoja ambaye ako na shida ya meno ambaye anaweza kuonewa ama pia anasafishiwa meno.

Sehemu hii ni sehemu ambapo takataka zinawezwa kuwekwa na kumwagwa hapa. Mahali hapa watu wanaweza kusanya takataka hizi sehemu moja ili waweze kuzimwaga na kuchoma ili kufanya eneo hili likuwe safi.

Daktari huyu anatoa dawa kwenye sindano na baada ya kutoa hivi ni jambo la muhimu kuchanja mgonjwa ama kumdunga ili aweze kupata nafuu.

Mzee huyu anapata chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Chanjo hii inaweza kumsaidia ili asiweze kuambukizwa na magonjwa ambayo yanaweza kumfanya asiwe mgonjwa.

Mwarubaini herbal drink ni mimea ambayo imetengenezwa kwa dawa . Mimea hii inapatikana kilifi na pia, inasaidia kutibu magonjwa ambayo mtu anaweza kuambukizwa.

Duka hili, ni duka ambalo chupa, linauzwa, na chupa hizi, zinatumika na kazi mingi, kama ku beba vitu kama maji, kama maziwa na, kuzitumia, kwa vitu vinginezo.

Kituo hiki ni kituo ambacho kuna kaza ambayo inaendelea ,na kazi hii, ni kazi ya kuhudumiwa katika hospitalini, kuna watu ambao wamepanga laini wakiwa wamevaa barakoa katika midomo zao ili kuzuia kupatwa na virusi ya corona.

Katika hospitali kuna madaktari na mtu ambaye amelazwa kwenye kitanda na madktari wanamsaidia kumsafishia meno ama kumtibu meno hiyo kama imeweza kuharibika ama anaugua na ugonjwa hiyo ya meno.

Watoto wadogo wanaweza kupata dawa kupitia kwa mdomo kwa daktari kwa kuwa dawa hizi zinasaidia watoto kutoambukizwa na magonjwa kama magonjwa ya polio na pia magonjwa menginezo . Dawa hizi zinaweza kuzuia kupatwa na magonjwa hayo .

Kuna mafuriko katika eneo hili na barabara kumejaa maji. Maji haya yameweza kuleta hasara mingi katika eneo hili.

Mama huyu anaweza kupata chanjo kwenye mkono wake wa kushoto na hii inaonyesha kuwa chanjo hii inasaidia kutopatwa na magonjwa na pia kutoshikwa na magonjwa kama ya corona na hii inasaidia sana.

Dawa hizi ambazo daktari anaonyesha ni dawa ambayo inasaidia wakati mtu anaugua kwa magonjwa na pia anaweza kupewa dawa hizi ili kumsadia kupata nafuu na pia kuweza kupona kwa magonjwa hio ambayo alikua anaugua naye.

Hospitalini humu kuna operesheni ambayo inaendelea na madaktari. Na madaktari hawa wako wakiendelea na operesheni katika hospitalini humu.

Mtoto huyu anapata chanjo kwenye mguu wake wa kushoto, na chanjo hii ni chanjo ambayo inaweza kumsaidia asiambukizwe na magonjwa. Magonjwa haya ni kama magonjwa ya Polio.

Kwenye hospitali unaweza kupata chanjo, na chanjo ni kitu cha muhimu kwa kuwa chanjo hii ambayo mwanamke huyu anapata ni chanjo ambayo inamsaidia asipatwe na magonjwa na virusi kama ya Koronana pia ako na barakoa ambayo inazuia asipatwe na virusi.

Hapa ni kwenye pipa ambapo matakataka yanaweza kupelekwa na kumwaga sehemu hii, sehemu hii kuna watu ambao wanajaribu kukusanya takataka hizo ndio waweze kuchoma ili kufanya eneo hili liwe safi.

Daktari ameweza kutibu mama huyu ndiye muguwa wa mkono . Anafanya zoezi kwa mkono huu wa kushoto ili aweze kupona.

Kuna chanjo ambayo mama huyo anachanjwa kwenye mkono wa kushuto chanjo hili, inasaidia kwa kutoshikwa na magonjwa kama ya virusi ya korona.

Dawa hii ya yellow fever ni dawa ambayo inatumiwa kutibu watu ambao ni wagonjwa na dawa hii inasaidia wakati mtu ameshikwa na ugonjwa kama wa Malaria anaweza kusaidiwa.

Katika hospitali kuna matibabu ambayo inaendelea na daktari anaweza kutazama jino ama kusafisha meno ya mama huyu ambaye amelazwa kwenye kitanda hospitalini.

Daktari huyu anapigia dawa kwenye jikoni hiki, kwa kuwa kuna vidudu vidogo kama mende ambayo inaweza kuleta madhara na inazuiliwa wakati dawa imepigwa.

Mtoto huyu mdogo anapata dawa kupitia kwenye mdomo. Dawa hii inaweza kuwasaidia watoto ili wasiweze kuambukizwa na magonjwa. Dawa hii ni dawa ya polio.

Vifaa hivi ni vifaa ambavyo vinaweza kutengenezwa na kurembeshwa ili wakati kuna sherehe unaweza kuinunua na kutumia kujiburudisha.

Mama huyu anapata chanjo kwa mkono wake wa kushoto na chanjo hii ni chanjo ambayo inamsaidia kuwa asiweze kuambukikwa na magonjwa. Magonjwa haya ni magonjwa kama ya korona na pia huweza kuvaa barakoa ili kumsaidia asipatwe na virusi.

Mahali hapa ni mahali ambapo kuna ukame na kuna mahali ambapo maji inachotewa. Mahali hapa maji haya yamechimbwa na kuteng'enezewa ili mtu anaenda kuchota maji hayo masafi kwa kutumia kwa matumizi yao.

Kuna vidudu hivi ambavyo inaweza kuleta maadhara kwenye shamba, na vidudu hivi vinaweza kuizuliwa kwa kupiga dawa mimea hizi.

Kuna baadhi ya watu ambao wanatazama kitu ambacho kinaendelea. Kitu ambacho kinaendelea ni mahali mtu anaeza kujisaidia. Kitu ambacho kinaonyeshwa ni kitu ni usafi ambayo unafaa kuwa kwa mahali mtu anaeza kusaidia.

Vidudu hivi vinaweza kuwa na maambukizi kwenye mimea kama mahindi na kitu ambacho kinafaa kufanywa ni kupiga dawa mahindi hii ili iweze kutoa vidudu hivi.

Mtoto huyu mchanga ameweza kuwekwa kwenye incubator na incubator ni mahali mtoto anawekwa ili aweze kupata huduma kwa mwili wake ama kusaidiwa kwa kuwa labda kuna magonjwa ambayo yameweza kumuambukiza. Mtoto huyu anasaidiwa na daktari akiwa amewekwa kwenye incubator .

Mtu ameweza kuumia kwenye kichwa yake, na ameweza kulazwa kwenye kitanda ya hospitalini, na inaonekana kuwa ameeza kuumia sana, na anapata matibabu kwenye hospitali.

Mama ameweza kupata chanjo katika mkono wake wa kushoto. Chanjo hii ni chanjo ambayo inaweza kumsaidia ili asiweze kupatwa na magonjwa kama ya korona na magonjwa...

Mzee amevaa barakoa kwa kuwa kuna virusi kama korona ambayo imeweza kusababisha kifo kwa wengi. Mzee huyu anapata matibabu ya korona ambayo anadungwa kwenye mkono wake wa kushoto.

Daktari anaweza kufanya mazoezi kwa mtu ambaye ako na kilemaa kuwa hawezi kutembea ama kuna jambo ambayo kimemfanyikia kwenye mwili wake, anaweza kumsaidia kufanya zoezi ili mwili wake kuweza kushika laini.

Katika shambani kuna vidudu vidogo vidogo ambavyo inaweza kumaliza mimea ama kuangusha mimea kwa kukata ama kuharibu mimea ambayo mtu amepanda. Kitu ambayo inaweza kuzuia ni kupiga dawa ili uweze kusaidia mimea imee kwenye afya mzuri.

Mzee ameketi kwenye kiti na barakoa mdomoni anaweza kupata chanjo ambayo inaweza kumsaidia kwenye mwili wake. Chanjo hii inaweza kuwa ni chanjo ya korona kwa kuwa chanjo hii inasaidia kutoambukizwa na mtu yeyote ambaye ameambukizwa na ugonjwa wa korona ama ugonjwa ingine.

Kuna mtoto ambaye amekwa katika incubator na mtoto huyu hajakuwa mzima kwa vile, ameweza kuzaliwa kabla ya miaka yake kuzaliwa ifike daktari huyu, daktari huyu ameweza kumweka mtoto kwa incubator ili aweze kupata afya mzuri.

Kuna mafunzo ambayo inaendelea huku kwa kuwa wakati kuna moto imetokea tunaweza kuizima moto.

Mama ako na kibuyu ambayo anachota maji kwa boya water project .Hii ni mahali imetengwa ama imetengenezwa na serekali ili watu wanaweza kupata maji masafi na kwenda kutumia kwa matumizi yao.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda na daktari amevaa barakoa, kwa kuwa anaweza kuwa anaona mtoto kama ana maradhi na kumpima kama ako kwa hali nzuri. Na hii ina manufaa kwa mtoto kwa kua inaweza kusaidiwa na kupata na afya mzuri.

Watu hawa wamevaa nguo nyeupe pepepe na nguo hii ni nguo ambazo wanavaa ili waziweze kupatwa na magonjwa yoyote na wanaonekana kuwa wameweza kuweka mwili kwenye gari hilo ambalo limesimama na kuonekana kuwa wana vifaa ambavyo ni ya dawa.

Hapa hospitalini wamama wanaweza pata usaidizi wakati ni wajawazito na wanataka kuzaa watoto. Huku hospitalini ni pahali unaweza kupata usaidizi.

Mama hawa wanasafirisha maji kutoka eneo moja hadi kwa manyumba zao kwa kuwa huku ni mahali hakuna maji.

Miti hii, ambayo imewekwa katika meza, ni miti ambayo inatumika wakati mtu anawasha moto jikoni. Unaweza kutumia miti hizi ndogo ndogo ili kuweza kuwasha moto.

Dawa ambayo iko mezani, inaweza kuwa na manufaa katika binadamu, wakati ako mgonjwa anaweza kuitumia dawa hii ili iweze kumtibu na kumsaidia kuwa na hali nzuri.

Mama ameweza kulazwa kwenye kitanda ambayo anaonekana kuwa ni mjamzito anasaidiwa kupata nafuu akiwa amelazwa chini.

Mtoto analia kwa kuwa amepata chanjo ambayo inaweza kumsaidia asipatwe na magonjwa kama magonjwa ya polio. Mtoto akiwa mchanga kuna miezi akifika anaenda kupata chanjo kwenye hospitalini ambayo kumsaidia kutopatwa na magonjwa kama haya.

Jambo ambalo linaendelea ni kifaru kubomoa nyumba, ambayo ilijengwa bila ruhusa. Na majumba haya yanabomolewa na kifaru kwa kuwa ilijengwa kwa mahali pasipo sawa. Na kuna polisi ambaye anasimama akiona kifaru ikibomoa nyumba hiyo.

Mama mtoto mzazi anaweza kuzaa mtoto kwenye wodi ya kuzalisha. Mtoto huyu anaonekana akiwa mtoto mzima na ameshikwa, mtoto huyu analala. Mtoto huyu anaonekana kuwa ana furaha na ako mzima.

Kuna mafuriko imetokea katika eneo hili na mafuriko pia inaweza kuleta madhara mengi katika eneo na pia inaweza kubeba wanyama na pia watu na pale hospitalini kumeweza kuadhirika na maji haya.

Daktari anachanja mtu mkono wa kushoto. Chanjo hii ni chanjo ya korona kwa kuwa wamevaa barakoa kwa kutoambukizwa na ugonjwa hii ya korona.

Kuna mporomoko wa nyumba ambao umeweza kutokea katika eneo hili na imeweza kuleta hasara mingi kwa kuwa vitu vya watu ambavyo vilikuwa ndani vimeweza kuharibika na vimeweza kuporomoka.

Mafuriko imeweza kutokea katika eneo hili watu wanatembea kwenye maji hii na wameweza kuathirika sana.

Kuna ajali ambayo imeweza kutokea kwenye barabara hii na kwenye ajali hii, mkasa wa moto umeweza kutokea kwa kuwa gari limeweza kugongana, na watu wanatazama mkasa huu na ajali ambayo imetokea ya magari.

Mtu huyu ameweza kulazwa kwenye kitanda na anapokea matibabu wa madaktari ambaye ameketi na anaweza kumtazama kwenye macho yake.

Kuna maji safi ambayo inaweza kuchotwa, na maji haya yanatumika katika matumizi ya kupika chakula na kutumia kwa vitu zingine .

Madaktari wanaweza kuwa na usaidizi wakati mtu anaugua kwa kitu chochote ile kama anapoumwa na meno anaenda hospitali ili daktari aweze kuona kama jino hiyo ama meno hiyo inaweza kusaidiwa.

Vifaa hivi ambavyo vimo hapa ni vifaa ambavyo vinatumiwa kwa hewa na zinatumiwa katika hospitali ili kuwezesha watu ambao wako na shida ya hewa ili waongezwe ili kuchunga maisha yao.

Watu hawa wanaonekana watu ambao wanapata afya mzuri kwa kuwa wanaosha mikono yao baada ya kufanya jambo ama kufanya kazi lolote.

Dawa hii inatumiwa wakati mtu apo mgonjwa. Na kuna sindano ambayo inatumiwa kutolewa dawa hii ili kudungwa kwa mtu ambaye ni mgonjwa.

Hospitalini kuna wagonjwa ambao wamelazwa kwenye vitanda na wagonjwa hao wanahudumiwa na madaktari na kusaidiwa kwa jambo ambalo wana shida nao.

Mtoto anapewa chanjo kupitia mkono wa kushoto. Chanjo hii inaweza kusaidia mtoto hili asiweze kuambukizwa, na magonjwa yanayowapata watoto walio wachanga.

Mama huyu anaonekana kuwa ni mjamzito na siku yake ya kuzaa inawadia. Kuna mama ambaye amevaa barakoa anajaribu kumsaidia mama huyu mjamzito kumpeleka hospitalini ama kuzaa mtoto nyumbani.

Kuna matangazo ambayo inatangazwa na mama ambaye amevaa barakoa anaonekana akiwa anatembea akitangaza matangazo yake.

Mtoto huyu anapata matibabu akiwa hospitalini na matibabu hii ni dawa ambayo anapewa mtoto huyu kupitia kwenye mdomo ili kuzuia magonjwa ambayo yanaeza kupatikana.

Kikembe hiki ni kikembe ambacho dawa imo ndani na kikembe hiki kinasaidia kuweka dawa ,wakati mtu ni mgonjwa anaweza kutoa dawa na kumeza ili kumsaidia akuwe kupona.

Vifaa ambavyo vimewekwa chini ni vifaa ambavyo watu wa zamani wangeweza kutumia kwa matumizi kama kutengeneza mshipi kutengeza vifaa ambavyo wanaweza kupika chakula na vifaa hivi ni vifaa mzuri sana.

UNICEF inasaidia kwenye majukumu ya usafi na inaonekana kuwa kuna ugonjwa ambayo inaendelea na mtoto huyu ameweza kuvaa barakoa kwenye mdomo na anaosha mkono na dawa ama sabuni ambayo inaweza kumsaidia asipatwe na virusi hivi.

Mzee ameketi kwenye kiti na kulazwa kwenye kiti hiyo kwenye hospitalini anaweza kupata huduma kwa daktari ambayo anaweza kuona meno yake kwa kuwa meno yake labda ilikuwa inapata tatizo ama imeweza kuporomoka.

Humu ni hospitali daktari akiwa anaonyesha kifaa ambacho watu ambao wanaudumiwa wanaweza kutumiwa kuongezea hewa kwenye mwili zao, hii bidhaa inazadia mtu anapokuwa na shida ya kupumua.

Daktari anatibu mmgonjwa ambaye anaugua kwa meno ama meno yake imeweza kupata shida. Anaweza kuonewa jino hilo ama meno hiyo.

Madaktari hospitalini wanaweza kufanya oparesheni kwenye mtu ambaye ameweza kuumia ama kuna jambo ambalo limemfanyikia. Kwa hospitali humu kuna kazi ambayo inaendelea kwa theatre ambao wanaonekana wana vifaa ambavyo wanaweza kumsaidia mtu huyu.

Kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea katika eneo hili. Na mafuriko haya yanaweza kuleta hasara nyingi katika eneo hili. Watu hawa wanaweza kutoa maji ambayo yametambaa kwenye manyumba zao.

Kuna ajali ambayo imeweza kutokea katika eneo hili, na ajali hii zimeweza kugongana gari la shule na gari la petlori na imesababisha kifo na hasara katika magari haya.

Daktari kuna kitu ambayo anatazama kwenye mikono yake. Kitu hiki ni kitu cha muhimu sana kwenye hospitalini. Unaweza kuisoma ili kutengeneza jambo ama dawa ambayo inaeza kusaidia watu.

Mama huyu ameketi kwenye kiti akiwa anangoja kupata chanjo Kwa daktari na chanjo ambayo anawesa kupewa ni chanjo ya korona Pali inaweza kupatwa na viruzi hizi ya korona amevaa barakoa.

Dawa ambayo imeweza kuandikwa COVID cure ni dawa ambayo inaweza kutibu magonjwa kama hii ya COVID-19 .

Kwenye hospitali kuna wagonjwa ambao wameweza kuwa wagonjwa, na wamepata matibabu wako hospitalini wakiwa wamelazwa kwa vitanda za hospitalini.

Kuna mkasa wa moto ambayo umetokea kwenye uwanja huu ambayo nyasi imeweza kukauka na mkasa huu unaonekana kuwa ni kubwa sana. Wazima moto wanajaribu kuzima mkasa huu ambao umetokea kwenye uwanja huu.

Sindano, dawa, glovu ni vifaa ambavyo vinatumiwa na daktari wakati mtu ako na ugonjwa ama ama wakati mtu anataka kutolewa damu kwenye mwili wake. Vifaa hivi kama sindano vinaweza kutumiwa kutolewa dawa ili kupimwa kama kuna ugonjwa kwa mwili wake.

Mama anaweza kuosha mkono wake kwakua ni jambo la busara kuosha mkono ili mtu asiweze kuambukizwa na magojwa na pia barakoa inasaidia kutoshikwa na magojwa ya hewa kama korona na magojwa mengine.

Daktari amevaa barakoa kwenye mdomo wake na anaonyesha jinsi ya kutoshikwa na miraadhi kama kolera. Miraadhi hii inaweza kusaidika kwa kua safi. Tunafaa kuosha mkono na anaonyesha jinsi ya kuosha mkono na maji na sabuni.

Gari hili linaweza kuwasafirisha watu ambao wanatibu kutoka pande moja hadi upande mwingine.

Kuna mafuriko ambayo imeweza kutokea katika eneo hili na mafuriko hii imeweza kuadhiri watu waliomo huku na pia imeweza kubeba nyumba za watu na vitu za watu tena.

Oparesheni inaendelea hospitalini humu mtu akisaidiwa kufanyiwa oparesheni ya mguu wake, ambaye mguu labda alikuwa amepata ajali na mguu wake uliweza. Oparesheni inafanyiwa humu hospitalini.

Mzee huyu ameweza kulazwa kwenye kiti ama kwenye kitanda na anaweza kusaidiwa kuonewa kama kuna jambo lolote ambayo imemfanyikia kwenye meno ama ana uguzi kwa meno. Anaweza kung'olewa na daktari ambaye amevaa barakoa kwenye mdomo lake.

We drink clean water donated by hypercare hii ni baada ya tangi kupewa na kuekwa maji ili kuwasaidia watoto shuleni kupata maji masafi ambayo wanaweza kukunywa ili kusaidia kwenye afya yao mzuri.

Mafuriko yameweza kutokea katika eneo hili, na mafuriko yameweza kusababisha hasara mingi kwa kuwa yameweza kuangusha miti ya stima na pia magari yameweza kubebwa na maji haya ambayo yamefurika katika eneo hili.

Watoto hawa wanaweza kuosha mikono yao yawe safi. Kwa kuwa mikono yakiwa safi, inaweza kuzuia kupatikana kwa magonjwa ambao yanaweza kuadhiri afya ya mtu ama mtoto huyu.

Mimea ambayo imewezwa kupandwa ina manufaa kwa kuwa inaweza kusaidia kupata mapato mazuri na kupata mapato mazuri inafaa kupigwa dawa.

Kuna mitungi za maji na vifaa vingine, ambavyo vinatumiwa wakati kuna sherehe, na wakati mtu anatengeneza maziwa, unaweza kutumia vifaa hivi, kuweka maziwa.

Kuna mafuriko ambaye imeweza kutokea katika eneo hili na magari yameweza kubebwa na maji na kuna watu ambayo wamesimama wakijngoja maji ipoe.

Kuna vifaa ambavyo vinauzwa kwenye soko. Na vifaa hivi, ni kama muundu ambao imetengenezwa, wakati kuna michezo ama kuna sherehe, vifaa hivi unaezavitumia kuvaa kwenye shingo, na mwili wako.

Watu wameweza kupatwa na shangazo, kwa kuwa, kuna mporomoko wa nyumba baada ya moto kuwaka katika eneo hili. Na umeweza kuleta hasara nyingi katika kijiji hiki.

Hapa ni darasani mwalimu akiwafundisha wanafunzi. Humu wanafunzi wakiwa wameshika vitabu na kuzibebea juu. Mafunzo inaendelea huku.

Mafuriko imeweza kutokea katika eneo hili na mafuriko yanaweza kuleta hasara, na magari yameweza kusonga kwa mwendo wa polepole.

Mafuriko imetokea kwenye eneo hii na imeweza kusababisha maajali kwa barabarani, watu pia wameweza kuadhirika kwa mafuriko haya kwa kuwa kumeweza kulete madhara mengi na magari yameweza kuanguka na kueza kuharibika.

Chombo hizi ni chombo ambayo zimetengenezwa kwa maridadi na umbo tofauti tofauti na inatumika wakati kuna mchezo ama kuna wimbo na kuna sherehe.

Gari hili limewesa kusimama katika eneo hili na gari ni gari ambayo inasafirisha chafu kutoka jooni na mahali ambapo inatumiwa hili kuitoa vitu hivo kupeleka kwenye upande ingine.

Shujaa ni siku ambayo mtu anaweza kupata usaidizi na pia daktari anapeana chanjo kwa mtu kwa kuwa chanjo hii inamanufaa sana kwa kuwa anaweza kutopata magonjwa .

Mzee ameketi kwenye kiti cha mbao na kuna mtu ambaye anampima na mashini ili ya kupima joto kwenye mwili wa mtu. Joto inapozidi, mtu anaeza kua ni mgonjwa na kifaa hiki kinaonyesha joto ambayo iko mzuri kwa mtu.

Hapa hospitalini kuna muuguzi ambayo anahutubiwa, akisaidiwa kuandikiwa dawa ambacho anafaa kuwa na anafaa kutumia. Hii ina manufaa kwa kuwa anaweza kupata dawa ambayo inaweza kumsaidia kwa hali ambayo yeye ako.

Mtoto huyu amezaliwa kwenye wodi akiwa kwenye hospitali ambao watoto wanazaliwa. Na, unaonekana kuwa anafuraha kwa kuwa amezaa mtoto akiwa na furaha. Na furaha yake ni kuwa mtoto ako mzima, na kuna zawadi ambayo anapewa baada ya kuzaa mtoto na kujifunika kwa mtoto.

Kuna mafuriko ambayo inafanyika kwa upande zingine kwa sababu ya kuwa kwamba kulikuwa na mvua mwingi ambayo iliweza kunyesha. Mafuriko hutokea na hufanya madhara mingi sana kwenye kijiji na kwenye town zote na huleta hasara mkubwa mno na watu.

Kuna mafuriko ambayo imetokea kwenye kituo hiki ama mahali humu. Mafuriko haya yameweza kusababisha hasara kwenye huku na watu wameweza kuteseka. Mnyama na wanyama wengine wameweza kubebwa na mafuriko haya ya maji ambayo imeweza kutokea.

Mwalimu ako nje kwenye kivuli akiwafunza watu wazima, kuwa wakiwa na changamoto wanaweza kusaidiwa na, kama kuna ambaye ako na shida yoyote anaweza kupewa jibu la shida hiyo.

Kwenye hospitali Kuna kadaktari ambao wanaweza kusaidia wakati una shida lolote kama, ukiwa na shida kwenye jino ama kwenye meno yako daktari anaweza kuitibu ama kuing'oa ili kusisababishe kuharibika kwenye jina lako.

Kuna dawa ambayo inasaidia binadamu wakati ana shida ama wakati anaugua kwa ugonjwa binafsi kama malaria anaweza kupata matibabu ya yellow fever vaccine ambayo inasaidia kwa magonjwa haya kwa kuponya wagonjwa haya ili wasaidike na wapone.

Mtoto huyu anapata dawa kwa kupitia mdomo dawa yenye watoto hawa ni dawa kama ya Polio ambayo inapewa kwa mtoto kwa kupita mdomo dawa hii inasaidia mtoto asiwe na magonjwa yeyote yanayoweza kumwadhiri akiwa mtoto mchanga.

Mapacha hao wawili ni watoto ambayo wametoka kuzaliwa kwa hospitali. Mama yake anawatazama kwa furaha akiwatazama watoto wake wakiwa kwa hali mzuri. Daktari pia anaweka mtoto kwenye kitanda kwa wodi hili mama yake amtazame mtoto wake.

Humu ni baada ya njia kuporomoka, na njia kuporomoka inaweza kusababishwa na mafuriko. Na mafuriko inasababishwa kwa kuwa labda kwa mvua ambayo iliweza kunyesha na kukawa na mafuriko na inaleta hasara mingi kwenye kijiji ama town

Mitungi hii ni mitungi ambayo vitu ama kemikali inawekwa ili kufungwa ama wanaweka ili isiweze kutambaa kila mahali. Vibuyu hivi ambavyo vimewekwa dawa ama kemikali inaweza kuwekwa kwenye kijitungi kubwa.

Kuna mafuriko ambayo imetokea kwenye inchi menginezo na mafuriko inapotokea watu wengi wanaweza kuumia na kuadhirika na mafuriko nyumba inaezabebwa na mafuriko, ama watu wanawezwa bebwa na watoto mafuriko yanazuia watu kuendelea na biashara ambazo wanaweza kufanya.

Mtoto pale ameonekana kuwa kuna kitu ambacho anakitazama na kitu hiki ni kitu ambayo inamshangaza kwa kuwa ameona kitu hicho na kuna daktari ambaye kuwa anasoma na kuandika kwenye kitabu ikiwa nyumbani na anaonekana kuna kitu anafanya

Kuna daktari na kunaye mtu anayetibiwa. Na anaonekana kuwa anatibiwa kwenye meno. Kwa hospitali, daktari anaweza kuona kama uko na tatizo lolote na anaweza kukusaidia ukiwa na tatizo hilo kama ukiwa na tatizo la jino kukuuma, anaenda kukung'olea kwenye hospitali na kukupa dawa.

Katika mafuriko kuna tatizo kubwa sana kwenye watu ambao wanasafiri. Watu wanasafiri kwenye mafuriko wanajihatarisha sana kwa kuwa wanaweza bebwa na maji hayo ya mafuriko. Kuna magari madogo ambayo yanaweza kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kwenye hospitali kuna vitu vingi ambyo inaweza kufanyika. Humu kuna madaktari na kunao watu ambao wanasaidiwa kutolewa meno ama kutolewa jino ambayo ilikuwa inauma ama ilikuwa inatingizika. Kwenye hospitali huu meno inatolewa kwa mtu ambae alikuwa na.

Kuna vyumba ambaye imejengwa kwenye msituni katikati na inaonekana kuwa kuna mwangaza mwingi katika humo. Nyumba huu umejengwa kutumiwa nyasi na vijikaratasi na watu wanaishi humo vizuri sana.

Cipla Headache Solution ni dawa nzuri mno kwa mwili wa binadamu. Dawa hii unaweza kuimeza na kuimeza na maji ili iweze kupungua maumivu ambayo mtu anaweza kuwa nayo ili apone ama asikuwe na tatizo hili la kizunguzungu tena mara kwa mara.

Mtoto anaweza kupata chanjo kwenye hospitalini. Na chanjo ambayo mtoto anaweza pata kwenye hospitalini ni wakati amefika miezi miwili, na wakati anazaliwa na miezi saba. Daktari anaweza kumwambia mzazi wake siku ambayo anapata chanjo kwa asi.

Kuna mlolongo wa watu na kunaonekana kuwa kuna ajali ambayo imetokea mbaya sana na kuna mzimamoto anayezima moto ambayo ilitokea wakati ajali ilifanyika. Mlolongo wa hawa watu wanapiga picha ambayo wanaweza kuweka kwenye mtadaoni.

Kwenye hospitali unaweza kupata daktari na mtu ambaye anatibiwa na mtu ambaye angekuwa na tatizo lolote na angetaka kusaidiwa kuwa ana mgonjwa ana magonjwa anaweza kusaidiwa kwenye hospitali kama kutolewa jino na kusaidiwa kwenye vitu zingine.

Hili kijiji kuna mafuriko ya maji mingi sana .Mafuriko haya yamefurika yamepeleka wanyama yamefunika manyumba na kuna watu na watoto ambayo wameadhiriwa na maji haya kwa sababu maji haya yameingia kwenye choo na yanaleta ugonjwa.

Dawa ina manufaa kwenye mwili. Wakati mtu amegonjeka ama mtu akona shida kwenye mwili wake, anaweza kupata dawa ili aweze kumeza na maji ili aweze kupata nafuu kwenye mwili wake. Dawa husaidia mwili kuwa mzuri na kupona.

Chanjo kwenye watoto ni kitu Cha muhimu saana. Chanjo inaweza kusaidia watoto wasishikwe na madhara ma wasishikwe na magongwa wakiwa kwenye utotoni na ikiwa wamekuwa watu wazima .Chanjo ni kitu cha muhimu saana kwenye wa toto na ina manufaa saana kwa mzazi na kwa mtoto mwenyewe.

Madaktari wawili wakiwa hospitalini, wakiwa wamevaa barakoa mdomoni. Na kazi inayoendelea, ni mtoto ambaye anatolewa meno au anaonewa meno kama kuna jambo lolote ambayo imefanyika kwenye meno, anaeza kusaidiwa na kupata matibabu kwa meno.

Mtoto mdogo ambae anaonekana kupanga

Mtoto huyu anapewa dawa kupitia kwenye mdomo. Dawa hii ni dawa ambayo inaweza kusaidia watoto wasiwe na magonjwa kama Polio na magonjwa haya yanaweza kuathirisha mtoto huyo mdogo na manufaa zaidi akipewa hiyo dawa hawezi patwa na magonjwa haya.

Kwa darasa, kuna wanafunzi tofauti tofauti. Kuna wavulana, kuna wasichana. Wavulana na wasichana wako darasani wakifunzwa na mwalimu. Kuna msichana ambaye amesimama na kuwafunza wanafunzi wenzao ile kitu ambayo mwalimu wao alikuwa amewafundisha.

Kuna mazungumzo baadhi ya watu wawili. Kuna mmoja ambaye ana furaha na ambaye mwingine anaketi. Kuna furaha baina ya mmoja kwa kuwa kuna mazungumzo ambayo wanaweza kuelewana. Huku, ni kupeana mazungumzo. Daktari anapeana mazungumzo kwa mtu ambaye aliye hapa.

Kulitokea na mafuriko kwenye kijiji humu na kuna meli ndogo ambayo unabeba inasafirisha vitu ambayo watu waliweza kuzitoa kwenye nyumba zao baada ya mafuriko kutokea, yanaonekana kua meli hii ndogo inabeba hizi vitu kutoka upande moja hadi upande mwingine wa maji.

Mzungu na mwafrika wanasimama kwenye mchanga na kuna gari ambayo unaweza kupita, unaweza kutembea kwa miguu zao. Hali ya anga inaonekana ikiwa ni mzuri na huku hakuna kelele na watu wametulia.

Mama ameketi akingoja chanjo ambacho amekuja kupata chanjo hii ambayo daktari anachanja mtu ni chanjo ambayo huwa inaeza kusaidia kwenye mwili wake ili asipate magonjwa yeyote kama magonjwa ya corona na magonjwa zingine yenye zinaeza adhiri maisha

Mafuriko yamezidi huku na kuna watu ambayo wanasafiri watu kutoka upande moja hadi upande mwingine kupitia kwenye maji kwa kuwa watu hawawezi kupita maji wakiwa wamejivaa vizuri wakiwa wanatembea, maji haya yamefurika na waweza kuchukua watu wengine.

Kuna dawa nyekundu ambayo inaweza kuwa ni ya magonjwa tofauti ama magonjwa ambayo mtu ameweza kuipata. Dawa kama hii ni dawa ambayo inaweza kumezwa na inaweza kusaidia mwili kupona kwa madhara.

Mtu anaweza kutazama kitu ambacho kimewekwa kweye mti wa stima na kifaa hiki ni kifaa ambaye iko namaneno amabye imeandikwa na kuna maana yake ya maneno hayo ya maandiko, kuna maneno haya yameandikwa na dakidari chinkoko kuwa kumvutia mpenzi.

Kuna mazungumzo baadhi ya watu wawili. Kuna daktari na kuna ambaye anaambiwa na anafunzwa jinsi mtu anavyomeza dawa ama kabla ya kumeza dawa, vitu ambavyo unafaa kufanya ni hivi na hivi na inasaidia sana.

Kuna mkasa wa moto ambayo umewaka na manyumba imeweza kuchomeka na kuleta hasara mno kwa nyumba hizi. Nyumba ambayo mkasa wa moto umeweza kushika na kuleta hasara kubwa kwenye kituo hicho. Hasara huu ni cha hasara mengi sana.

Mzee amevaa barakoa kwenye mdomo wake. Alafu anapata chanjo kwa daktari ambaye anamchanja kwenye mkono wa kushoto. Chanjo hii ni chanjo ya Corona maana inaweza kuzuia ugonjwa wa kuweza kupatwa na ugonjwa wa Corona.